Kibanda kikubwa kilicho jengwa kwa kutumia miti imegawanywa gawanywa kimakundi, kando kuna viazi vitunguu na tomato kibanda hiki hufunguliwa ili kuwezesha watu kununua.

Lori kubwa yenye rangi ya kijani kibichi imeegeshwa ado kando barabara. Lori hii imebeba furushi za vitunguu. Kando kuna mama aliyevalia aproni yenye mchoro mweupe.

Kwenye duka kubwa, kuna mama aliyevalia buibui pia kuna mtungi iliyopangwa yenye rangi ya samawati. Duka hili hutumiwa na watu ili kuweza kununua chakula.

Noti za shilingi elfu moja za jamhuri ya Kenya iliyo na mchoro wa rais wa kwanza wa Kenya imewekwa kwenye boksi. Noti hizi hutumika kununua na kujikuza kimaisha.

Gari lenye rangi nyeupe na usajili wa nambari ya KDC 889P limeegeshwa ndani ya jumba kubwa, nyuma kuna gari lengine lidogo.

Duka kubwa la kuuza vyakula. Nje kuna kiti kilichotengenezwa kwa mbao. Ndani kuna mitungi ya rangi ya manjano. Pia kuna mtu aliyesimama amevalia ovaroli ya samawati.

Chumba kilichojengwa kwa mabati kimepakwa rangi ya kijani na kimeandikwa na maandishi ya rangi nyeupe. Kibanda hiki hutumika kuweka au kutoa pesa.

Magari yameegeshwa inje ya jumba kubwa. Magari haya yamewekwa ili kuwezesha wanunuzi kuyanunua. Magari haya yamewekwa inje ili kuweza kuonekana kwa haraka.

Magari yenye rangi nyeupe na magurudumu ya rangi nyeusi yamewekwa kwenye kiwanja. Magari haya yamepangwa kwa ajili ya wanunuzi kuweza kununua.

Noti za shilingi elfu moja za jamhuri ya Kenya zimeshikwa kwenye mkono. Noti hizi hutumika ili mtu kujiwezesha na kujiinua kimaisha.

Magari yameegeshwa uwanjani. Magari haya, yameegeshwa ili kuweza kuwezesha mnunuzi kununua kwa haraka. Magari haya yana rangi nyeusi, nyeupe, kahawani, samawati, mekundu.

Programu hii imewekwa ili kuwezesha wateja kuwa na ulinzi kamilifu. Programu hii hutumika kutuma, kutoa na kueka pesa vizuri.

Soko lenye chakula kama mandizi, tomato , maembe , mahindi, viazi na kabeji vipo tayari kwa wananunuzi kununua.

Kwenye soko hili kuna aina tofauti za mboga. Kuna mchicha, sukuma, kabeji, pia kuna matunda yenye rangi nyekundu, kuna Rosemary , na pia kuna kamani.

Viatu vilivyotengenezwa na ngozi na shanga vimewekwa juu ya kibanda ili kuwezesha mnunuzi kuweza kununua kwa haraka. Katikati kuna muuzaji aliyesimama na kuvalia suruali ya samawati.

Mama aliyevalia shati nyeupe ako kwenye soko kubwa. Kwenye soko kuna ndizi, machungwa, maembe na parachichi. Mama huyu amefungua kibanda hiki hili kuweza kurahisishia wanunuzi kununua.

Magari yenye rangi ya fedha yameegeshwa kwenye kiwanja. Magari haya yana magurudumu manne yenye rangi nyeusi. Magari haya yameegeshwa ili wenyewe kutoka na kujivinjari.

Gari lenye rangi ya samawati na magurudumu ya rangi nyeusi limeegeshwa kwenye uwanja. Gari hili, nyuma, kuna mtu aliyekalia, amevalia kofia ya kijani.

Matatu imesimama kwenye kiwanja, matatu hii ina magurudumu manne yenye rangi ya nyeusi ina usajili wa namba KCN 709H.

Duka kubwa, lililopakwa rangi ya kijani, limechorwa na mchoro wa rangi nyeupe. Nje kuna beseni zenye rangi ya kijani kibichi. Pia kuna kiti chenye rangi ya kahawani. Kando yake kuna duka lingine lenye mlango wa rangi nyekundu.

Noti ya elfu moja ya Jamhuri ya Kenya imechorwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya. Noti hizi mbili ni za shilingi elfu moja na zimeshikwa kwenye mkono. Pia kuna simu imeshikwa kwenye mkono.

Nyumba kubwa yenye rangi ya manjano, nyumba hili hutumiwa ili kubadilisha pesa. Nyumba hii imewekwa makaratasi yanayo elezea jinsi ya kuhudumiwa ndani.

Magurudumu manne yenye rangi nyeusi katikati yana vyuma magurudumu haya yamewekwa ilikuweza kuoshwa magurudumu haya hutumika na gari ililiweze kusafirisha abiria.

Nje ya duka, kuna baiskeli iliyoegeshwa. Pia kuna pikipiki iliyosimamishwa, na mtu aliyeketi juu, amevalia shati nyeupe yenye mchoro wa samawati. Dukani kuna mtu anayenunua vitu.

Noti ya banki kuu ya Kenya ya shilingi elfu moja iliyochorwa rais wa kwanza wa Kenya imeshikwa kwenye mkono. Noti hii ni ya shilingi elfu moja.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja. Kwenye uwanja kuna miti ya rangi ya kijani kibichi. Magari haya, yameegeshwa na wenyewe kuenda kujivinjari kwenye bustani.